Vifungashio venye rangi nyeupe na njano vikiwa na picha za wanyama mbalimbali juu yake, ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka pembejeo za kilimo na dawa za kufuga. Dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya nyama na uthibitisha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Vifungashio viwili vyenye rangi ya zambarau na nyeupe, vikiwa na maandishi "ASHIDOX" na picha ya kuku aliyesimama. Ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kiuwakinga na tiba za magonjwa ya kuku na uthibitisho wa umuhimu wa kuhudumia kuku kwa njia bora, ili kuhakikisha afya na ustawi sasa.

Muuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo akiwa amechuchumaa pembeni ya mifuko ya mbolea yenye maandishi mbalimbali. Mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora.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

Kifungashio chenye rangi nyeupe na njano kikiwa na picha mbuzi na kondoo na maandishi "extra mali", ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kukinga tiba ya magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustadi wao.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

Kifungashio cha boksi chenye rangi nyeupe na nyekundu kikiwa namaandishi "Nex Gard", na picha ya mbwa aliyesimama kwa afya nzuri ni mfano wa dawa inayopatikana kwenye maduka ya pembejeo ya kilimo pamoja na dawa za mifugo, dawa hizi utumika kwa tiba ya magonjwa ya wanyama na uthibitisho muhimu wa kuwahudumia wanyama kwa njia bora ilikuhakikisha afya na ustawi wao.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

Duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo lenye jina "TWIGA CHEMICALS" likiwa wazi. Tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja watakaofika hapo. Duka hili linahudumia wakulima na wafugaji kwa kuwapatia bidhaa na ushauri muhimu kwa ajili ya afya ya mifugo na uzalishaji bora wa mazao.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

Chupa kubwa yenye rangi nyeusi na kibandiko cha rangi ya machungwa kikiwa na maandishi stella don na picha ya ng'ombe ni mfano wa dawa inayopatikana kwenye maduka pembejeo za kilimo na dawa za mifugo dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba magonjwa ya nyama na uthibitisho au umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Vifungashio mbalimbali vyenye rangi nyeupe vikiwa juu ya maboksi iliyojaa vifungashio hivi na maandishi wida ni mfano wa dawa za mimea zinazopatikana kwenye maduka pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa yanayoshambulia mimea na uonyesha umuhimu wa kuhudumia mimea kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao ili kuongeza uzalishaji wa mazao.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

Shambani mahindi yamesambazwa vizuri chini ya jua ili yakauke, huku mkulima akiwa amepakia mengine kwenye gunia na kuyabeba begani, tayari kwa ajili ya kuyasafirisha kama zao la biashara kwenda sokoni na maeneo mengine yameuzwa kilimo ili kuuzwa na kujipatia kipato.

Wakulima wakiwa wameinama shambani, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao aina ya viazi kwa kutumia majembe na kuweka zao hilo kwenye ndoo tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupelekae sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wa jinsia ya kiume wakiwa wanaendelea na zoezi la kupakia zao aina viazi kwenye magunia makubwa yenye rangi nyeupe, na kuyapakia kwenye gari iliyopo mbele yao na rangi ya bluu, kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili wauze na kujipatia kipato.

Mikungu mikubwa ya ndizi ipo katika sehemu ya shamba ikiwa imepangwa vizuri kwa mpangilio unaopendeza, huku wakulima wawili waliovaa nguo za kujikinga za rangi ya kijani na viatu wameshikilia mapanga baada ya kuvuna ndizi hizi, wanajiandaa kwa ajili ya kuzisafirisha kuzipeleka sokoni kama zao la biashara lenye thamani kubwa ili wajiingize kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amechuchumaa ndani ya shamba lenye mimea ya kijani kibichi ya zao aina ya nyanya iliyopangwa vizuri kwa mstari akikagua nyanya hizi ambazo tayari zimeshakomaa kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa maeneo ya soko ili kuuzwa mkulima huyu ajipatie kipato

Wakulima wakiwa wanaendelea na zoezi la mvunaji wa zao aina ya viazi, na vingine tayari vimeshavunwa na kupangwa vizuri chini kwa ajili ya kukaushwa kabla ya kupangiwa vizuri kwenye magunia makubwa meupe ili kusafirishwa kupelekwa sokoni na kuuzwa ili wakulima hao wajipatie kipato

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa anakagua mboga za majani zilizopandwa kwa mstari zikiwa zimesambaziwa mabomba lenye rangi nyeusi, kwa ajili ya usambazaji wa maji kwenye mimea hii itakapokuwa tayari mkulima atavuna na kusafirisha kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amesimama pembeni mwa mti mkubwa ulioshamiri matawi ya rangi ya kijani kibichi wa mazao aina ya parachichi. Ukiwa umeota matunda haya magumu mazuri yenye rangi ya kijani, tayari yamekomaa na mkulima huyu atayavuna na kuyapeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba kubwa sana, huku wamevaa mavazi ya kujikinga wakiendelea na zoezi ya kuvuna zao aina mahindi iliyokauka vizuri mtini ikiashiria ubora na ukomavu wa zao hili. Zao hili litachukuliwa na kusafirishwa kupelekwa sokoni ili wakulima hao wauze na kujipatia kipato.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa sana lenye mimea aina ya mahindi iliyokauka tayari kwa ajili ya kuvunwa, wanavuna zao hili na kuviweka kwenye vikapu kwa ajili ya kuchukua na kusafirisha na kupeleka sokoni, ili wauze na kujipatia kipato.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba kubwa lenye mimea aina ya mahindi ambayo tayari mabua yake yamekauka, kuakisi ukomavu wa zao hili la biashara. Wanavuna mahindi hayo na kuyarundika chini pembeni kwenye ardhi ya shamba tayari kwa ajili ya kuyapakia kwenye vyombo mbalimbali na kusafirishwa kupelekwa sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wakiwa wanaeka mikungu ikae vizuri katika shamba kubwa la migomba lilioenea kwenye shamba kubwa sana. mazingira yanaakisi afya nzuri ya mimea na ndizi hizi hutumika kama zao la biashara linalovunwa na kusafirishwa kwenda sokoni ili wakulima hawa wajipatie kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume amesimama shambani akiwa amevalia nguo ya bluu, huku amebeba tikiti moja begani kwa furaha na kuridhika. Matikiti mengine yaliyovunwa ameyapanga chini, juu ya udongo wa rangi nyekundu unaoakisi kuwa shamba hili limetunzwa vizuri. Atasafirisha zao hili na kulipeleka sokoni ili kuuza a kujipatia kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yake.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi, iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba. Nyanya nyingi tayari zimeshakomaa kwa rangi ya kijani kibichi, na zitakapokua tayari wakulima wataandaa nyanya hizi kwa ajili ya kuzipeleka sokoni, kuuza na kujipatia kipato. Hili ni zao muhimu la biashara linalochangia maendeleo ya mkulima na jamii nzima.

Zao aina la vitunguu limetandazwa vizuri kwa wingi juu ya ardhi ya shamba vikiakaushwa baada ya kuvunwa tayari kwa kuuzwa sokoni, mandhari hii inaakisi zao la biashara likiwa katika hatua ya maandalizi ya soko, ikiwa ni chanzo muhimu cha kipato kwa wakulima wengi nchini.

Mkulima wa jinsia ya kiume amechuchumaa kwa tabasamu pembezoni mwa miti ya mipapai iliyobeba matunda mengi makubwa yaliyokomaa kwa rangi ya kijani kibichi, matunda haya yapo tayari kuvunwa na kusafirishwa kupelekwa katika maeneo ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kuingizia kipato.

Ndani ya shamba kuna miti mingi ikiwa na zao aina ya kahawa iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani. Mazao haya yatakapokuwa tayari kuvunwa, wakulima watavuna na kuchagua kwa uangalifu na tena kuyakusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Mkulima wa jinsia ya kiume, aliyevalia viatu vya kujikinga, akiwa katikati ya shamba akikagua mmea wa mahindi uliootesha tunda lililostawi vizuri na kukomaa. Matunda haya yapo tayari na mkulima huyu atavuna na kuyasafirisha sehemu ya soko, ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia nguo ya kujikinga akiwa ndani ya shamba lenye mimea mingi ya kijani kibichi ya zao aina ya nyanya lililojaa matunda mengi yaliyo komaa, na mkulima huyu kashakusanya machache yenye rangi nyekundu na kijani tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume akipanga zao aina ya pilipili hoho zilizokomaa vizuri zenye rangi ya kijani angavu kwenye magunia meupe na labluu baada ya kuvuna, akiwa tayari kuzisafirisha na kupeleka sokoni kama zao la biashara lenye soko la uwakika na faida kubwa

Wakulima wa jinsia ya kike na kiume wamekaa kwa utulivu shambani wakichambua zao aina ya viazi vilivyorundikwa mbele yao wanachagua vile bora kwa ajili ya kuviweka kwenye matenga ya kijani na bluu na kusafirisha kupeleka sehemu za mauzo ya kilimo, ili kuuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima limekusanyika kuchambua viazi baada ya kuvunwa vilivyomwagwa chini, wakiviweka kwenye magunia meupe huku wakiwa wameinama, wanajiandaa kuvipeleka sokoni kuuza zao hili la biashara lenye thamani kubwa kwa ajili ya kuongeza kipato chao.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike, wakiwa ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa, iliyojaa matunda mengi yaliyoiva, ya rangi nyekundu na kijani, wakijitahidi kuchagua kwa uangalifu, na kukusanya mazao haya muhimu ya biashara, ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.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

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia shati jekundu amesimama katikati ya shamba huku mkononi kabeba mananasi yaliyokomaa na kuiva vizuri, yupo kwenye shamba kubwa lenye mimea ya rangi ya kijani kuonyesha kwamba imeshakomaa tayari atavuna na kusafirisha kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato

Kundi la wakulima likiwa shambani likiendelea na zoezi la uvunaji wa zao aina ya mahindi, na kurundika pembeni juu ya ardhi ya shamba kwa ajili ya kukusanya na kusafirisha kuelekea sokoni na sehemu nyingine za mauzo ya kilimo, ili kuuza na kujipatia kipato.

Katika eneo la shamba wakulima wa jinsia ya kiume wanapakia zao aina ya mahindi kwenye magunia yaliyojaa zao hili yenye rangi nyeupe, tayari kwa kusafirisha na kupeleka sokoni na maeneo mengine ya mauzo ya kilimo ili kuuza bidhaa hizi na kujipatia kipato.

Mikungu mikubwa ya ndizi, iliyokomaa vizuri ikiwa na rangi ya kijani, imetoka shambani na inapangwa chini kwa mpangilio mzuri ndani ya ghala, huku mkulima wa jinsia ya kiume akiwa ana ratibu upangaji wake tayari amejiandaa kusafirisha kwenda sokoni na kuuza kama zao za biashara mwenye thamani kubwa.

Miti ya mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda matunda mengi imepandwa kwa mistari mzuri shambani, yakiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima kutunza shamba hili kwa umakini mkubwa ili kuakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora kwa matumizi ya biashara ili kupeleka sokoni na kujipatia kipato.

Zao aina ya viazi, baada ya mavuno vimepakiwa vizuri ndani ya magunia makubwa yenye rangi nyeupe , kwaajili ya kusafirisha kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo, ili wakulima waliolima zao hili wauuze na kujipatia kipato .

Wakulima wakiwa wanalima zao la viazi,, kwa kutumia kwa ajili ya kuvivuna na kusafirisha ili kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa anapakia zao aina ya mahindi iliyomaliza kuvunwa na kurundikwa chini, kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima limekusanyika kuchambua zao haina vitunguu maji baada ya kuvunwa vilivyowekwa vizuri juu ya ardhi kwenye vyombo mbalimbali, wakijiandaa kuvipeleka sokoni kuuza zao hili la biashara lenye thamani kubwa kwa ajili ya kuongeza kipato chao.

Wakulima wamekusanyika shambani kuchambua viazi baada ya kuvunwa, wameviweka kwenye lundo kubwa na wanavipakia kwenye magunia wakiwa wameinama, wanajiandaa kupeleka sokoni kuuza zao hilo la biashara lenye thamani kubwa kwajili ya kuongeza kipato chao.

Kundi la wakulima linachambua kwa makini zao aina la kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu, wanatengenisha zile bora zaidi kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaakisi umakini na thamani ya zao hili la biashara, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa ajili ya kipato cha familia na jamii.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike na kiume wamesimama mbele ya mti wa maembe, huku mkononi wameshika zao hili. Mti huu umezaa maembe mengi sana ambayo tayari yameshakomaa, wanayavuna kwa uangalifu ili kwenda sokoni na kuyauza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Zao aina ya nyanya lililokomaa na kuiva vizuri na kuwa na rangi nyekundu likiwa imewekwa pembeni ya barabara, pembezoni mwa shamba lililomaliza kuvunwa zao hili iliyoshamiri mimea kijani kibichi. Zao hili husafirishwa na kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuzwa na kujipatia kipato.

Zao aina ya viazi limetandazwa kwa mafunvu juu ya ardhi ya shamba vikikaushwa baada ya kuvunwa tayari kwa kuuzwa sokoni, mandhari hii inathibitidha zao la biashara likiwa katika hatua ya maandalizi ya soko likiwa ni chanzo muhimu cha kipato kwa wakulima wengi nchini.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wakiwa ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani. Wakijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Mkulima wa jinsia ya kiume, amechuchumaa katikati ya mandhari ya mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Huku mikononi mwake ameshika zao la biashara aina ya viazi baada ya kuvivuna. Mkulima huyu atavuna mazao haya na kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wamekaa chini wakipumzika baada ya kazi ya kuvuna viazi vitamu, kutoka kwenye mashamba yaliyozungukwa na uoto wa asili na miti ya kijani. Vikapu vyenye rangi mbalimbali vimejaa mazao haya safi, yaliyokusanywa kwa uangalifu yakisubiri kupelekwa sokoni kuuzwa.

Shamba la miti ya migomba iliyoenea kwenye eneo kubwa ikiwa imeota kwa mpangilio mzuri, na imebeba mikungu mikubwa ya ndizi ya rangi ya kijani iliyokomaa, mazingira yanaakisi afya nzuri ya mimea, na ndizi hizo hutumika kama zao la biashara linalovunwa na kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa ili mkulima ajipatie kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike ndani ya shamba, lenye miti mingi ya zao aina ya nyanya, iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani. Akijitahidi kuchuma na kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya kwenye kikapu, kwa ajili ya kuyasafirisha na kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Katika shamba la ndani iliyojaa mimea ya rangi ya kijani kibichi, zao aina ya hoho limepangwa vizuri kwenye vikapu vyenye rangi ya kijivu, imekomaa na kuwa na rangi ya kijani, ikiwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kama zao la biashara lenye soko kubwa la uhakika na faida kubwa.

Shamba la zao aina ya nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri ndani ya mifuko yenye udongo wenye rutuba. Nyanya nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu na nyingine zikiwa bado za kijani mavuno yako tayari na wakulima watandani na hizi kwa njia ya kuzipeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima wakiwa wamebebelea ndoo za rangi nyeusi, huku ndani yake kukiwa kuna zao aina ya kahawa zilizoiva zenye rangi ya kijani na nyekundu. Wanatenganisha zile bora zaidi kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaakisi umakini na thamani ya zao hizi za biashara tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa ili kujipatia kipato.

Mkulima akiwa anachambua zao aina ya karoti zilizorundikwa vizuri juu ya udongo wa shamba, tayari kwa ajili ya kuzikusanya na kuzipaki kuzisafirisha kuzipeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia yakike, akiwa ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa iliyo jaa matunda mengi yaliyo iva yarangi nyukundu na kijani, akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuna haya muhimu ya biashara ambayo yana tarajiwa kuuzwa sokoni.

Mkulima wa jinsia ya kike amechuchumaa shambani. Akiwa ameshika zao aina ya kiazi mkononi na vingine vikiwekwa chini mbele yake ili vikaushwe na jua na kupakiwa vizuri, kwenye mifuko mbalimbali ili kusafirisha kupelekwa sokoni na kuuzwa ili wakulima hawa wajipatie kipato.

Kundi la wakulima limekusanyika kuchambua zao aina ya viazi baada ya kuvunwa. Wanaviweka kwenye magunia huku wakiwa wameinama, wanajiandaa kuvipeleka sokoni kuuza zao hili la biashara lenye thamani kwaajili ya kuongeza kipato chao.

Bustani ndogo yenye mboga mboga na matunda ya aina mbalimbali, imejaa rangi za kuvutia na kupendeza na kijani kibichi. Mkulima anaitunza kwa uangalifu ili kuhakikisha mazao bora na safi kwa matumizi ya biashara.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya mifuko iliyojanzwa udongo wenye rutuba, nyanya nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu angavu, huku nyingine bado za kijani. Mavuno yapo tayari wakulima wataandaa nyanya hizi kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato.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

Mkulima wa jinsia ya kike, akiwa amesimama mbele ya shamba lenye miti mingi ya kahawa, iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani. Amejitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu, na kuyaweka kwenye dumu lililokatwa. Anatarajia kuyasafirisha na kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume amechuchumaa kwenye shamba lilioshamiri mimea ya rangi ya kijani kibichi mikononi mwake kashikilia tikiti maji iliyokatwa vizuri likiakisi mwanga wake na rangi yake nyekundu inayong'aa kwa utamu, mbele yake kuna matikiti makubwa aliyoyapanga vizuri tayari kwa ajili ya kuyapeleka sokoni na kuuza ili kujipatia kipato.

Kundi kubwa la wakulima, limekusanyika katika sehemu ya shamba kuchambua viazi baada ya kuvuna. Wanaviweka kwenye magunia makubwa, wakiwa wameinama, wengine wakijiandaa kwa kuvipeleka sokoni kuuza zao hili la biashara lenye thamani kubwa kwa ajili ya kuongeza kipato chao.

Wakulima wa jinsia tofauti, waliovalia nguo maalumu za kujikinga zenye rangi ya kijani na nyekundu, wakiendelea na zoezi la kuchambua na kuvuna zao aina ya parachichi kutoka kwenye mti mdogo uliozaa matunda haya mengi, na kuweka kwenye vikapu vya njano, tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka katika maeneo ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima akitandaza zao aina vitunguu vingi sana juu ya ardhi kwenye shamba, akivikausha baada ya kuvivuna tayari kwa ajili ya kuuza sokoni, mandhari hii inaakisi zao hili la biashara likiwa katika hatua ya maandalizi ya soko ikiwa ni chanzo muhimu cha kipato kwa wakulima wengi.

Wakulima wa jinsia ya kike waliovalia makoti ya bluu, wakiwa ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa, iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani, wakijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Zao aina ya parachichi limevunwa vizuri kutoka shambani baada ya kukomaa na kuwa na rangi ya kijani kibichi, yamepangwa vizuri kwenye matenga yenye rangi ya njano yaliyopangwa kwa ustadi mkubwa, kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuzwa na wakulima waliovuna kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume amejichomaa kwenye shamba huku mkononi ameshika zao aina ya papai iliyoiva vizuri. Nyuma yake kuna mti ya kakao iliyo komaa na yenye beba matunda mengi. Matunda haya yatakapokuwa tayari, mkulima huyu atayavuna kwa ajili ya kusafirisha kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Bustani ndogo yenye mbogamboga na matunda ya aina mbalimbali. Imejaa rangi za kupendeza na kijani kibichi, huku mkulima ameitunza kwa uangalifu kuhakikisha mazao bora na safi kwa matumizi ya kila siku ya binafsi au biashara.

Wakulima wa jinsia mbalimbali wakiwa katika shamba kubwa sana, wakiendelea na shughuli za mavuno, wakivuna zao aina ya viazi kutoka ardhini kwa kutumia majembe na viazi vingine tayari vimerundikwa kwa makundi tofautitofauti, tayari kwa ajili ya kupelekwa nyumbani na mengine kusafirishwa sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mstari mzuri shambani, ikiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa makini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri na mazao bora kwa matumizi binafsi au ya biashara.

Wakulima wamepanda miche michanga iliyopandwa ndani ya vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri; wanahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji wa ukuaji. Kijani cha miche hii kinadhihilisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amesimama huku ameegemea lundo ya mazao aina ya kabichi baada ya kuvuna kwa majivuno makubwa, hizi zikiwa jitihada zake kufanya kazi kwa bidii ili kupata mazao haya mengi; kwa ajili ya biashara au matumizi binafsi.

Wakulima wamepanda miche mingi michanga iliyopandwa kwenye vyombo maalumu kwenye nafasi ya kutosha katika shamba zuri lililofunikwa. Wanahakikisha kila mche wanapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji wa ukuaji. Kijani cha miche hii kinadhihirisha afya mimea na juhudi za wakulima katika kudhalilisha mazao bora.

Wakulima wamepanda miche michanga iliyopangwa vizuri kwenye vyombo maalumu ikiwa na nafasi ya kutosha, kuhakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji wa ukuaji, kijani cha miche hii michanga kinadhihirisha afya ya mimea na uzalishaji bora.

Mkulima akiwa anakagua bustani yake ndogo aliyoipanga kwa mpangilio mzuri sana ikiwa na mbogamboga na matunda ya aina mbalimbali ya kupendeza. Mkulima anaitunza kwa uangalifu ili kuhakikisha mazao bora na safi kwa matumizi ya kilasiku.

Miti ya mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mstari mzuri shambani, yakiwa ni matokeo na juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri kwa mazao bora kwa matumizi binafsi au ya biashara.

Wakulima wakiwa wamepanda miche michanga iliyopangwa kwenye nafasi ya kutosha, wakihakikisha kila mche unapata matunzo stahiki, ikiwa ni pamoja na: umwagiliaji, palizi na ufuatiliaji wa ukuaji. Kijani cha miche hii kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Mazao ya pilipili hoho yamepangwa vizuri kwa mstari katika shamba la kisasa yakiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wamazao bora kwa matumizi binafsi au biashara.

Wakulima wamepanda miche michanga kwenye vyombo vidogo vidogo vya makopo vilivyopangwa kwa ustadi mkubwa juu ya meza wanahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki, ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufatiliaji wa ukuaji, kijani cha miche hii michanga kinadhihirisha afya mimea hii na juhudi za wakulima katika kuzalisha mazao bora.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

Wakulima wamepanda mimea midogo kwa mistari pembeni ya nyumba ya plastiki, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba kupitia mipira myeusi. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevunyevu ili kuongeza uzalishaji.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa anakagua mimea ya kijani kibichi aliyoipanda kwa mstari katika shamba kubwa sana, huku kukiwa kuna bomba za maji zinazopitisha maji kwa matone vizuri. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye vita mimea na kusaidia kuhifadhi unyevunyevu na kuongeza uzalishaji wa mazao.

Wakulima wamepanda miche michanga iliyopangwa kwenye miraba yenye nafasi ya kutosha. Wanahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki, ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji wa ukuaji. Kijani cha miche hii kinadhihirisha afya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Wakulima wamelima shamba la migomba lililoenea kwenye eneo kubwa sana, ikiwa imeota kwa mpangilio mzuri na imebeba mikungu mikubwa ya ndizi iliyokomaa tayari. Mazingira yanaaksi afya nzuri ya mimea na ndizi hizi hutumika kama zao la biashara au matumizi binafsi ya nyumbani au kusafirishwa kupelekwa kiwandani.

Wakulima wamepanda miche michanga sana ndani ya ndoo nimepangwa kwa nafasi ya kutosha kuhakikisha kila mche unapata matuzo sahihi ikiwa ni pamoja na umwagiliaji, palizi na ufuatiliaji wa ukuaji. Kijani cha miche hii midogo kinadhihirisha afya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Ndani ya shamba la kisasa liliofunikwa juu, wakulima wamepanda miche michanga iliyopangwa vizuri kwenye nafasi ya kutosha, kuhakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji wa ukuaji. Kijani cha miche hii kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume, wamechuchumaa shambani, huku mkononi wameshika nyanya ya kijani ambayo bado haijaiva. Wanajadiliana kwa makini huku wamezungukwa na mimea ya nyanya iliyopangwa kwa ustadi, ikiakisi kazi ya bidii na umakini katika kilimo. Mazingira ya shamba ni safi na ya kijani kibichi, yakidhihirisha juhudi za wakulima hawa katika kuhakikisha mavuno bora.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

Mashine ya kisasa ya kilimo inayolima mimea midogo ya rangi ya kijani kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo, ikitumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone na taa za mwanga wa bandia zilizofungwa juu kusaidia ukuaji wa mimea. Mfumo huo unaongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo.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

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa anaendesha gari aina ya trekta lenye rangi ya bluu na nyuma yake imefungwa mashine kubwa ya kulimia inayoendelea kuchimba udongo katika eneo la shamba lililo wazi, mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na huongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Mashine ya kisasa ya kilimo yenye magurudumu manne iko ndani ya shamba la kisasa la kuotesha mimea, ikipita taratibu katikati ya mistari mirefu ya mimea ya matango iliyoning'inia. Mashine hii imeundwa kusaidia kazi ya kilimo kwa ufanisi mkubwa bila kutumia nguvu kazi ya binadamu.

Mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu na nyeusi imepumzishwa pembeni ya shamba baada ya kuandaa sehemu ya shamba na kupandwa mazao tofauti, mashine hii hurahisisha kazi, huokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono hivyo kuongeza uzalishaji wa kilimo.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

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe; kuandaa sehemu ya shamba lake kwa ajili ya kupanda mazao tofauti. Mashine hii hurahisisha kazi, huokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono , ili kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Mashine ya kisasa kilimo inalima mimea kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo ikitumia teknolojia umwagiliaji wa matone na taa za mwanga wa bandia husaidia ukuaji mimea hii, mfumo huu unaongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo huku kuhakikisha usafi na udhibiti wa mazingira ya ukuaji.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

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo ya kulimia rangi nyekundu na nyeupe, ikiwa inaandaa sehemu ya shamba kwa ajili ya kupanda mazao tofauti, mashine hii inafanya kazi kwa ufanisi ikichimbua udongo kwa kasi na usahihi, kurahisisha kazi kuokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono hivyo kuongeza uzalishaji katika kilimo.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

Mashine yakisasa ya kilimo inalima mimea kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo ikitumia teknlojia ya umwagiliaji wa matone na taa za mwanga wa bandia kusaidia ukuaji wa mimea hii, mfumo huu unaongea mavuno kwakutumia nafasi ndogo na maji kidogo, huku ukihakikisha usafi na uzibiti wa mazingira ya ukuaji.

Mashine ndogo ya kilimo, yenye magurudumu, rangi nyekundu na rangi ya machungwa ipo tayari shambani, kwa ajili ya kuandaa sehemu ya shamba hili kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo. Mashine hii hurahisisha kazi, kuokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono, hivyo kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Trekta imefungwa nyuma mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu, inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la wazi la shamba. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Trekta la rangi ya kijani linaloendeshwa na mkulima, limefungwa nyuma mashine inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la wazi la shamba. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mstari ilionyooka tayari kwa kupanda. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mkulima akiwa katika eneo la shamba, akiendesha gari aina ya trekta lenye magurudumu makubwa, na nyuma yake imefungwa mashine ya kulimia inayoendelea na kazi ya kuchimba udongo kwa nguvu katika sehemu ya wazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku ukiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda. Mashine hii hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Gari aina ya trekta ikikatiza katikati ya sehemu ya shamba kubwa ikiwa imefungwa mashine, nyuma inayokata majani marefu yaliyoota kwenye shamba ikiandaa kwaajili ya msimu ujao wa kilimo, mashine hii ya kisasa urahisisha maandalizi ya shamba uokoa muda mwingi na uongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mimea ikiwa katika mashine ya kisasa ya kilimo inayolima mimea kwa mfumo wa ndani bila kutumia huduma, ikitumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone na taa za mwanga wa bandia msaidie ukuaji wa mimea mfumo huu unaongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo.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

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wako pembeni ya trekta jekundu wanatumia kulima na kuandaa shamba kwa ustadi trekta hili linasukumwa kwa ufanisi ikiashiria matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa. nyuma yao mahindi yamestawi wa kijani kibichi yanaakisi mafanikio ya maandalizi mazuri ya ardhi.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

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu, ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Samaki wa urembo wa rangi mbalimbali za kuvutia kama vile: dhahabu na nyeusi, wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tanki la kioo lililotunzwa kwa uangalifu. Ufugaji huo wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Bwawa dogo la kufugia samaki, limepambwa kwa mawe pembeni na limezungukwa na kijani kibichi, maji ya kijani yanaakisi mazingira ya asili, huku samaki wanaogelea kwa utulivu ndani yake, ufugaji huu huongeza uzalishaji hivyo kuongeza kipato.

Samaki wa urembo wa rangi mbalimbali anaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanamuweka kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tangi la kioo lililotunzwa kwa uangalifu mkubwa. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kujipatia mapato.

Bwawa kubwa la kufugia samaki wenye afya nzuri, likiwa na maji safi yanayong'aa hadi chini. Samaki wa aina mbalimbali wanaogelea kwa utulivu wakifurahia mazingira na salama. Mpangilio mzuri wa bwawa hili unaakisi uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija.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

Bwawa dogo la samaki lenye rangi ya buluu likiwa linakaguliwa na mkulima huko maji yakiwa yamejaa na samaki wa aina mbalimbali wakiongelea kwa utulivu kufurahia mazingira safi na salama, mpangilio mzuri wa bwawa hili huakisi uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha.

Samaki wa urembo wa rangi mbalimbali wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri huko wakizunguka kwenye tenki la kioo lilotunzwa kwa uangalifu, ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kujiongezea kipato.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

Samaki wa urembo wenye rangi mbalimbali, wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tanki la kioo lililotunzwa kwa uangalifu. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri sana cha kipato.

Samaki wa urembo wa rangi tofauti kama vile dhahabu, wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tangi la kioo, lililotunzwa kwa uangalifu. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo, na ni chanzo kizuri cha kujitafutia kipato.

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu, wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tangi la kioo wakitunzwa kwa uangalifu; ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kujipatia kipato.

Bwawa kubwa la samaki lenye rangi ya bluu, huku juu yake kukiwa kuna mimea ya kijani kibichi iliyopandwa, ambazo mbegu hutumika kama chakula ya samaki wanaoongelea kwa utulivu chini ya maji haya. Mpangilio mzuri wa bwawa hili unaakisi uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki, unaozalisha kwa tija.

Ndani ya chombo cha plastiki cha bluu samaki wazuri wenye afya wanaogelea kwa utulivu katika maji masafi yanayong'aa hadi chini, chombo hiki kizuri kinathibitisha mazingira safi na uzalishaji bora wa samaki hawa.

Mabwawa ya samaki makubwa yaliyochimbwa vizuri nje pembeni ya nyasi ndefu za rangi ya kijani , yakiwa yamejazwa maji na kufunikwa neti ili kuwalinda samaki hao watakao kuliwa dhidi ya wanyama wakali na ndege wanaopaa angani. Mabwawa hayo yamepangwa kwa mpangilio mzuri, hali inayoakisi uwekezeji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki wanaozalishwa kwa tija.

Mbele ya genge lililopo pembezoni mwa barabara, mifuko ya bidhaa za chakula imepangwa vizuri kama vile mbaazi, maharage na mahindi, vikisubiri wateja wanaopita njia, wakitafuta bidhaa hizi kwa ajili ya matumizi binafsi au biashara kama mgahawa.

Katika shamba kubwa sana, zao aina ya mtama limeota vizuri na kukauka, likiashiria kwamba liko tayari kwa ajili ya kuvunwa. Zao hili hutumika kama zao la chakula kwa ajili ya kuongeza afya kwa jamii nzima na watu mbalimbali.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

Msitu wenye kijani kibichi ukiwa umejaa miti mirefu na vichaka na mimea ya aina mbalimbali, huku njia nyembamba ikikatiza katikati ya uwoto wa asili ikiakisi utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulilinda na rasilimali za misitu.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

Msitu wenye rangi ya kijani kibichi umejaa vichaka na mimea ya aina mbalimbali ikiwa na maua madogo ya njano, huku njia nyembamba ikikatiza katikati ya uoto huu wa asili, ikiaksi utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za misitu.

Mimea ya rangi ya kijani ikiwa kwenye mifuko ya plastiki katika eneo la wazi lenye mchanga na miti ya asili nyuma yake. Mandhari inaakisi shughuli za upandaji miti na uhifadhi wa mazingira ambapo miche hii inaandaliwa kwa ajili ya kupanda kwenye maeneo ya kuhifadhi misitu.

Mandhari ya kijani kibichi yanayozunguka bwawa maji ni ushahidi wa mazingira hai ya misitu. Bwawa hili lenye majani yanayoelea juu ya maji ni sehemu muhimu kwa mimea na viumbe hai wanaotegemea misitu kwa makazi. Mazingira haya ni mfano bora wa usimamizi wa misitu na umuhimu wa kulinda rasilimali za asili kwa vizazi vya sasa na vijavyo.

Msitu wenye rangi ya kijani kibichi uliojaa vichaka na mimea ya aina mbalimbali, huku katikati mtu mdogo kikatiza katikati ya uoto huo wa asili ikiakisi utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za misitu kwa vizazi vya sasa na vile vijavyo.

Bwana misitu wa jinsia ya kiume amechuchumaa akipanga miche ya miti kwa makundi mbalimbali, kuonyesha utofuti wa aina zake kwa uangalifu ili kuhakikisha miche hii inakuwa na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na msituni, kama sehemu ya juhudi ya kutunza na kuhifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji wa misitu nchini makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea katika mazingira ya kuvutia kijani pembeni bwana misitu aliyevalia nguo nyeusi anasimamia huku wakitoa taarifa muhimu ya kazi yake kuangalia linatunza kwa usahihi na watu waliozunguka

Bwana misitu aliyevalia tisheti ya buluu huku mkononi ameshika mmea mdogo amesimama pembeni ya china kwa mti mkubwa uliokatwa. Tukio hili linathibitisha falsafa ya kata mti panda mti inayohamasisha uhifadhi endelevu wa mazingira kwa kupanda miti mipya badala ya ile iliyokatwa.

Bwana misitu aliyevalia kofia nyeupe na fulana ya rangi ya bluu, anapanda mche mchanga pembeni ya shina lililokatwa, akihakikisha falsafa ya kata mti panda mti, inayohamasisha uhifadhi endelevu wa mazingira kwa kupanda miti mipya badala ya ile iliyokatwa.

Mimea ya kijani kibichi imeanza kuchipukia vizuri juu ya mabomba maalumu ya rangi nyeupe yaliyopangwa kwa ustadi, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mmea kustawi bila kutumia udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.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

Maboksi maalum ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi juu ya rafu, huku juu yake yakiwa na mashimo ambayo baadhi yake mimea ya kijani kibichi imeanza kustawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponiki unachowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndani ya shamba la kisasa mimea mingi iliyostawi vizuri na matawi yenye rangi ya kijani kibichi juu ya mabomba maalumu, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.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

Ndani ya shamba la kisasa mabomba maalumu ya rangi nyeupe na kijivu yamepangwa juu kwa ustadi mkubwa huku juu yake yakiwa na mashimo ambayo ndani mimea ya kijani kibichi imechipua vizuri huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba za rangi nyeupe zilizopangwa vizuri kwa ustadi ndani ya shamba la kisasa lililofunikwa juu, huku juu yake ikiwa na mashimo ambapo mboga za rangi ya kijani zimestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unawachezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba zenye rangi nyeupe na kijivu zikiwa na mashimo kila upande zimepangwa kwa ustadi, huku ndani yake kulikuwa kuna mimea rangi ya kijani kibichi inayoanza kuchepua. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unaachezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyozalishwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yaliyofungwa na kupangwa kwa ustadi mkubwa, yakiwa na mashimo upande wa juu huku ndani yake mimea ikiwa inastawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unaowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilishwa kwenye maji.

Ndoo maalumu yenye rangi nyeupe imefunguliwa wazi ikionyesha mizizi iliyopo ndani yake, na juu kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea ya kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji haya.

Katika shamba kubwa lililofunikwa juu, mabomba maalumu yamepangwa kwa mpangilio mzuri huku juu yake yakiwa na mashimo ambayo ndani mimea imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wakiwa wanakagua mimea kigeni kibichi kati ya shamba la kisasa linalotumia teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambapo mimea hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba la umwagiliaji.

Katika shamba kubwa mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yamepangwa vizuri yakiwa na mashimo upande wa juu. Huku baadhi yao kukiwa kuna mimea iliyostawi vizuri sana. Huu ni mfano mzuri wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa mabomba yenye rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi mkubwa sana yakiwa na mashimo upande wa juu na ndani yake mimea imechipua na kustawi vizuri sana, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unaowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.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

Mabeseni maalumu yenye rangi nyeupe, yanayojazwa maji, mengine yakiwa na mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri sana, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji hayo.

Mmea wa rangi ya kijani kibichi umestawi vizuri ukitoka kwenye shimo la bomba maalumu lenye rangi nyeupe iliyopangwa vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haedroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa vizuri kwenye maji.

Mabomba maalum yenye rangi nyeupe, yamepangwa kwa ustadi huku juu yake kulikuwa kuna mashimo na ndani yake mimea kijani kibichi imestawi vizuri huku inatiririsha maji, huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi unachowezesha mimea ya kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho kwenye maji.

Katika shamba kubwa, mabomba maalumu yamepangwa kwa ustadi mkubwa huku juu yake kukiwa kuna mboga za majani zilizostawi vizuri kwa rangi ya kijani inayovutia, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mimea ya rangi ya kijani kibichi mbalimbali imestawi vizuri ikiwa ndani ya beseni kubwa lenye rangi la bluu, likiwa na maji yenye rangi ya kijani huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea ya kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho kwenye maji.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

Bomba maalumu limenyanyuliwa juu huku chini kukiwa kuna maji na mizizi iliyokomaa vizuri na juu mimea ya kijani kibichi iliyostawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji haya.

Ndani ya shamba dogo mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi mkubwa huku juu yake yakiwa na mashimo ambayo ndani yake mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroproni unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri ndani ya chombo maalumu kilichopangwa kikiwa kina maji chenye rangi nyeusi, huu ni mfano bora wa kilimo cha edoponi unachowezesha mimea ya kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu yamepangwa kwa ustadi katika shamba la ndani ikiwa na mashimo upande wa juu ambapo ndani yake mimea midogo ya rangi ya kijani kibichi imestawi vizuri sana, huu ni mfano bora au kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Chombo maalumu chenye rangi nyeusi na mfuniko wa njano, huku juu yake ikiwa na mboga za majani zilizostawi vizuri sana zenye rangi ya kijani kibichi, huu ni mfano bora wa kilimo cha hadroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri sana juu ya maboksi maalumu yaliyopangiliwa kwa mpangilio wa ustadi kwenye mashimo. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndani ya shamba la kisasa lililofunikwa vizuri, mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi mkubwa, huku juu yake ikiwa kuna mboga zilizostawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unaochoezesha mimea kustawi bila ya kutumia udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.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

Katika shamba kubwa na la kisasa lililofunikwa juu; mabomba ya rangi nyeupe maalumu yamepangwa vizuri kwa umaridadi mkubwa sana, huku juu yake kukiwa na mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba ya rangi nyeupe na bluu, yamepangwa kwa ustadi ndani ya shamba la kisasa lililofunikwa juu, huku juu yake kukiwa kuna mboga za rangi ya kijani kibichi zilizostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho kwenye maji.

Mmea wa rangi ya kijani kibichi wa mboga za majani, umestawi vizuri juu ya sehemu maalumu iliyotengenezwa, ikiwa na mpira mdogo wa maji unaoingia. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yakiwa yamepangwa kwa ustadi mzuri huku juu yake kukiwa na mboga za majani zilizostawi vuzuri na rangi ya kijani kibichi, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.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

Shamba kubwa la kisasa lililofunikwa juu, likiwa na mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa mstari mzuri, huku tayari imeotesha matunda yenye rangi nyekundu ya kijani. Matunda haya huchukuliwa na kusafirishwa kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa, kusindikwa na kutunzwa vizuri ili kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Shamba la migomba lililoenea kwenye eneo kubwa ikiwa imeota kwa mpangilio mzuri na inatarajiwa kubeba mikungu mikubwa ya ndizi za kijani zitakazo kuwa zimekomaa. Zikishakuwa zimekomaa, zitavunwa na kusafirishwa hadi kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kupakiwa vizuri, ili kusambazwa ndani au nje ya nchi

Mkulima wa jinsia ya kiume, akiwa ndani ya shamba la kisasa la ndani lililofunikwa juu, likiwa na mazao aina ya nyanya na mimea ya rangi ya kijani kibichi, huku ameshika mmoja wao kwa tabasamu kubwa mno. Mimea hii itakapozaa matunda ya nyanya, itasafirishwa kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa kuwa bidhaa mbalimbali za viwandani zenye viwango vya ubora wa kimataifa.

Kundi kubwa la wakulima, wakichambua zao aina ya kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu, wakitenganisha zile bora zaidi kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka kiwandani ili kuchakatwa, kusindikwa au kusagwa na kuwa bidhaa kama kahawa ya unga ambayo husafirishwa ndani na nje ya nchi.

Katika shamba la ndani, uyoga umeota vizuri na ni wa rangi nyeupe. Uyoga huu hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa kuwa vipande vidogovidogo, ambavyo hukaushwa, huhifadhiwa vizuri na kufungushwa; tayari kwa matumizi ya soko la ndani au kimataifa.

Mkulima akiweka vitunguu maji vingi, chini ya ardhi kwa ajili ya kuvikausha vizuri kwa njia ya kuvitandaza, hii ni hatua mojawapo ya maandalizi ya mazao, kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa. Utaratibu huu ni sehemu ya kilimo cha viwandani, ambapo mazao huzalishwa kwa wingi na kuandaliwa kwa ajili ya soko la ndani na la nje, yakizingatia viwango bora vya ubora na usalama.

Mashine kubwa sana ya rangi ya njano na ya kitaalam ya kuvunia mchele na ngano ikiendelea na kazi yake kwa kasi kwenye shamba kubwa lililojaa mimea iliyokomaa, magurudumu yake yanapita taratibu juu ya mabua yakivuna kwa ustadi na yanakusanya kwa mpangilio mzuri na mtu wa juu anapakia, mchele huu uhifadhiwa vizuri kwa ajili ya kusindikwa na kupakiwa ili kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Mkulima aliyevalia kofia akiwa anakagua mimea ya mboga za majani ilizoota vizuri ndani ya shamba la kioo la ndani. Vilevile hadi mbali katika maeneo lisafi na ya kuvutia. Majani haya hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani, ambapo ukaushwa, kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyopangwa kwa ustadi ndani ya shamba la kisasa lililofunikwa juu. Tayari imeanza kuzaa mazao ya kijani ya zao hili la nyanya, na itakapokuwa tayari kuvunwa mazao yatavunwa na kusafirishwa kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa vizuri kuwa bidhaa mbalimbali, na kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Trekta kubwa lenye rangi ya kijani likiwa linaendeshwa katikati ya shamba kubwa la mimea ya kijani ikiwa inapita katikati ya matuta ikifanya zoezi ya palizi na kuondoa magugu kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa mazao haya bora ya kilimo ambayo hutumika kwa ajili ya viwanda na biashara.

Mkulima wa jinsia ya kiume, aliyevaa viatu vya plastiki vya kujinga na begi mgongoni, akikagua shamba lenye mimea aina ya mahindi ambayo bado inakua. Mimea hii itakapokua itazaa mazao makubwa ambayo yatasafirishwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa au kusagwa kuwa bidhaa mbalimbali, zitakazosafirishwa ndani au nje ya nchi.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

Shamba kubwa la mboga za majani iliyojaa rangi ya kijani, ikiwa na mandhari safi na ya kuvutia. Mboga hii hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani, ambako hukaushwa, husindikwa na kufungashwa. Tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa shambani anakagua zao aina ya nyanya za kijani kwa tabasamu, kabla ya kuvunwa na kusafirishwa hadi kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, kuwa bidhaa mbalimbali za viwandani zenye viwango vya ubora wa kimataifa.

Vitunguu vimewekwa chini katika sehemu maalumu huku vikiwa vinakaushwa na kuchambuliwa. Hii ni hatua mojawapo ya maandalizi ya mazao hayo kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa. Utaratibu huu ni sehemu ya kilimo cha viwandani, ambapo mazao huzalishwa kwa wingi na kuandaliwa kwa ajili ya soko la ndani na nje ya nchi.

Shamba kubwa la mboga za majani limejaa rangi ya kijani, likienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia mboga hizi hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani huko hukaushwa, kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Shamba kubwa sana la mboga za majani limejaa rangi ya kijani ikienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia majani haya ukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo ukaushwa kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi

Vifaranga vya kuku vya rangi ya njano, vikiwa vingi vimepangwa katika banda kubwa sana, na katikati yao kuna vyombo maalumu vinavyotumika kulishia chakula na kunyweshea maji, vifaranga hivi hukuzwa vizuri na kuwa kuku wakubwa, ambao hutumika kwa ajili ya mayai na nyama, ambazo husafirishwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kufungwa na kuchakatwa vizuri na kusambazwa sehemu mbalimbali nchini na nje ya nchi.

Shamba la migomba lililoenea kwenye eneo kubwa, ikiwa limeota kwa mpangilio mzuri na imebeba mikungu mikubwa ya ndizi ya rangi za kijani iliyokomaa vizuri. Ndizi hizi zitavunwa na kusafirishwa mpaka kiwandani, ambapo utunzwa vizuri kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa kuwa bidhaa mbalimbali, na nyingine kama matunda kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Katika mazingira ya kilimo cha viwandani zao aina ya nyanya liliopendeza kwa rangi nyekundu linapitishwa juu ya mashine na kusafishwa vizuri, na kisha kushushwa chini kwa ajili ya kuchakatwa na kufungashwa kuwa bidhaa mbalimbali zinazosambazwa ndani na nje ya nchi.

Kuku wakubwa wenye afya wakiwa bandani wakiwa na miili iliyojengeka na nguvu nyingi. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya matumizi ya viwandani, ambapo nyama yake na mayai huchakatwa vizuri na kupakiwa kiwandani na kusafirishwa ndani na nje ya nchi kwa ajili ya soko.

Kuku wengi wenye rangi nyeupe, wamepangwa vizuri ndani ya banda kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha, kuku hawa hutumika kwa ajili ya mayai na nyama, ambayo huchukuliwa na kusafirishwa na kupelekwa kiwandani, kwa ajili ya kuchakatwa vizuri na kupakiwa kwenye vyombo mbalimbali, na kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Shamba kubwa sana la mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi, ikienea hadi mbali katika mazingira safi na ya kuvutia. Majani haya hukusanywa kuangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.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

Nguruwe wengi wakubwa wamepangwa vizuri kwa mpangilio maalum ndani ya banda kubwa na la kisasa wakiwa wenye afya na kutunza vizuri. Nguruwe hawa wanafugwa kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kufungua kitaalamu kuwa bidhaa mbalimbali, tayari kwa ajili ya kusafirisha kupelekwa sokoni.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike waliobebea vikapu viilivyofumwa vizuri kwa katani wakiwa wanachuma zao aina ya chai katika makundi mbalimbali. Zao hili hupelekwa kiwandani kwa ajili ya uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, husindikwa na kufungasha tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Wakulima watatu wakiwa wanakagua mboga za majani katika shamba kubwa zilizopangwa vizuri zikienea hadi mbali ,zikitengenza mandhari safi na ya kuvutia. Mboga hizi hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, husindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Shamba kubwa sana la mmea aina ya kabichi limejaa rangi ya kijani haikienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia kachi hii ukusanywa kuangalia na kuchakatwa kiwandani, ambapo ukaushwa kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Shamba kubwa sana la zao aina ya nanasi ikiwa imejaa matawi yenye rangi ya kijani kibichi yanayoenea hadi mbali kutengeneza mandhari safi na ya kuvutia. Mananasi haya hukomaa na kukusanywa kwa uangalifu kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa kuwa matunda madogo madogo na kupakiwa au kuwa bidhaa kama juisi ambayo husambazwa ndani na nje ya nchi.

Katika shamba la ndani la zao aina ya uyoga ulioota vizuri na ni mweupe tayari umeshakomaa. Huchukuliwa na kuchakatwa kiwandani kwa vipande vidogovidogo kukaushwa, kuhifadhiwa vizuri na kufungashwa tayari kwa matumizi ya soko la ndani au kimataifa. Ni zao lenye thamani kubwa kwenye kilimo cha kisasa.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa lililofunikwa vizuri, kuna mmea aina ya mboga za majani zilizoenea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia. Majani haya hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo: hukaushwa, husindikwa na kufungashwa; tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Ng'ombe wakubwa wamepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa wakiwa wenye afya na kutunzwa vizuri, wanatumika kwa uzalishaji wa maziwa yanayosindikwa kiwandani kwa bidhaa kama: siagi, mtindi na jibini. Baadhi ya Ng'ombe hao hufugwa kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kufungwa kitaalamu tayari kwa soko.

Kuku wengi wenye rangi nyekundu wakiwa katika banda lililofagiliwa vizuri, wengine wakiwa wanakula chakula na wengine wamesimama wakiwa na nguvu na miili iliyojengeka vizuri. Hii ni mifugo inayofugwa kiwandani kwa ajili ya nyama na mayai, ambayo huchakatwa na kusindikwa vizuri na kisha kupakiwa na kusambazwa ndani au nje ya nchi.

Mimea midogo iliyopangwa kwenye matuta makubwa yenye udongo wa rutuba huku mipira ya maji ya mfumo wa umwagiliaji iliyokutobolewa juu, ikiwa na sambaza maji kwenye mimea tofauti tofauti kuhakikisha udongo huo unakuwa na unyevunyevu ili kuongeza kuzalisha mazao.

Mfumo wa umwagiliaji ukiwa umepitishwa katikati ya shamba kubwa ilioshamiri mimea midogo ya rangi ya kijani kibichi. Ikiwa na matundu kila upande yanayotoka maji na kumwagilia moja kwa moja mimea hii mpaka kwenye mizizi yao na kutunza unyevu unyevu ili kuongeza uzalishaji wa mazao.

Bomba kubwa la maji likiwa limetobolewa na matundu yake yakimwaga maji pembezoni mwa shamba lilio pangwa vizuri kwa matuta mfumo huo wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji mojakwamoja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kustadi kupitia shamba kubwa sana, lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua kila tu utalipiwa nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaowakisha maji yanatiririka kwa usahihi katikati ya matuta haya.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

Mabomba ya maji yamewekwa kwa mpangilio mzuri yakipita katikati ya shamba lenye matuta kwa ajili ya kupandia mimea shambani, mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kustawi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaakikisha maji yanatiririka kwa usahihi mpangilio huu wa shamba una akisi matumizi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji yake.

Mabomba ya maji yenye rangi nyeusi, yamewekwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wa shamba wenye rangi nyeusi, mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea ivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu mkubwa wa maji.

Kilimo cha umwagiliaji kikiwa kinaendelea ndani ya shamba shamba hili limesambazwa na mfumo huo mwagiliaji wenye mipira ya rangi nyeusi iliyosambazwa vizuri juu ya udongo wenye rutuba, huku kwekwe na mimea ya kijani kibichi inayoota vizuri kwa mpangilio.

Bomba la maji lenye rangi nyeusi limewekwa vizuri kwa mpangilio likipita katikati ya mimea midogo iliyopandwa katika shamba, mfumo huo umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mimea ya rangi ya kijani kibichi midogo imepangwa kwa mstari katika shamba kubwa lenye udongo wa rangi nyeusi, ikiwa na rutuba ya kutosha huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwa mipira yenye rangi nyeusi, inayohakikisha matone yanafika moja kwa moja kwenye mizizi ya miti hiyo mfumo huu unahakikisha unyevunyevu unakwepo kwa muda mrefu na inaongeza uzalishaji.

Mabomba ya maji yenye rangi nyeusi yaliyotobolewa juu, yanavujisha maji baada ya kusambazwa vizuri juu ya shamba. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi na mashina ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.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

Mfumo wa umwagiliaji ukiwa umesambazwa vizuri kwenye shamba kubwa la mmea mahindi, ukiwa na matundu upande mmoja inayopitisha maji na kusambaza kwenye ardhi yenye shamba hili, kwaajili ya kuhifadhi unyevunyevu ili kuongeza uzalishaji wa mazao.

Mimea michanga ya rangi ya kijani kibichi imepangwa kwa mstari katika shamba, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kupitia mabomba yenye rangi nyeusi juu ya udongo wa shamba, mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja ni mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevu ili kuongeza uzalishaji.

Mabomba ya maji yamewekwa kwa mpangilio mzuri juu ya shamba lenye matuta makubwa ya mimea. Mfumo huo wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mfanyakazi akiwa anatumia mfumo wa umwagiliaji wa mpira, kumwagila miche mbalimbali iliyopandwa kwa makundi, tofauti ili kuonyesha utofauti wa mimea hii, ili kuchukuliwa na kupandwa sehemu tofauti kama msituni na shambani.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta, yaliyopangwa kwa hatua na juu yake kuna mimea kijani kibichi, iliyopangwa kwa mstari vizuri kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni ya matuta haya kuna mfumo wa umwagiliaji, unahakikisha maji kwa usahihi pembeni ya matuta, ili kufikisha maji kwenye mizizi ya mimea hii.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na ardhi iliyofunikwa na majani makavu ya uoto wa asili yenye rangi ya kaki na anga imefunikwa na mawingu mengi ya rangi ya kijivu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira hasa katika mida ya jioni jua likiwa limezama.

Mandhari nzuri ya kuvutia na ya kupendeza sana yenye miti mingi mikubwa na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito yenye rangi ya kijani, huku anga ikiwa ya bluu na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira katika sehemu nyingi nchini.

Mandhari ya kuvutia sana, yenye miti mingi na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, huku anga ikiwa imefunikwa na rangi nyeupe. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na mazingira.

Bwawa dogo lililo tulia kwa utulivu likiakisi mwanga kutoka juu, ikiwa na muinuko uliofunikwa na miti na uoto wa asili wa majani mazito wenye rangi ya kijani kibichi. Taswira hii inahakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani na mlima uliofunikwa na uoto wa asili kwenye madeni mazito ya rangi ya kijani huku anga ikiwa na mawingu kiasi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mawe makubwa sana yaliyobebana yakiwa katikati ya mandhari ya kuvutia sana, yenye miti mingi ya kijani na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito sana. Huku anga ikiwa ya bluu na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mrefu nampana sana unatiirisha maji katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi sana na tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili kwenye majani mazito na rangi ya kijani, huku anga ikiwa imefunikwa na malengo kiasi taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Milima mirefu ikiwa na barafu inayoshuka juu ya vilele vyake huku chini kuna miti michache ya kijani, ikitapakaa hapa na pale chini ya anga la bluu lililopambwa na mawingu kiasi ikiunda mandhari tulivu na ya kuvutia ya asili.

Mandhari ya kuvutia sana, yenye miti mingi mikubwa na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na bonde la tambarare lililofunikwa na uoto wa asili wenye majani mchanganyiko yaliyo kauka na ambayo bado ni ya kijani kibichi, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu kiasi; taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mpana na mrefu sana umekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito wa rangi ya kijani. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Tembo wanatembea juu ya ardhi tambarare yenye manyasi yaliyokauka kutokana na jua yakiwa na rangi ya kaki, kukiwa kuna miti mizuri inayopendeza yenye ya rangi ya kijani, huku nyuma yake kuna mlima mrefu sana ukiwa na barafu juu ya kilele chake ikitengeneza mandhari ya kuvutia.

Kundi la tembo wakubwa wakitembea juu ya tambarare, iliyofunikwa na uoto wa asili, wenye majani ya kijani kibichi makubwa. Uoto huu wa asili hutumika pia kama chakula kwa tembo hawa na mazalia asili inaakisi uzuri wa mazingira ya kiafrika, ikielezea uhusiano wa karibu kati ya wanyama wa porini na mazingira yao ya asili.

Ziwa linaloakisi mwanga kutoka kwenye anga lililofunikwa na mawingu mengi. Huku ndege wakila vitu ndani ya ziwa hili. Ikiwa pembeni ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mlima mrefu mwenye barafu juu ya kilele chake ikiwa mbele ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa na ardhi tambarare iliyofunikwa na wote wa asili wa majani mazito na rangi ya kijani taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira katika maeneo mbalimbali nchini.

Mandhari ya kipekee na ya kuvutia sana yenye miti mingi na mlima mrefu uliopambwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku juu yake kukiwa na mawingu kiasi yaliyofunikwa juu ya vilele vya mlima huu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyotulia yenye miti mingi mikubwa na ardhi tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito wa rangi ya khaki na kijani, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mdogo wenye maji machache unatiririka katikati ya mandhari ya kuvutia ya kipekee yenye miti mingi na ardhi iliyokauka, na nyingine ikiwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi. Mandhari hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa kubwa linaloakisi mwanga kutoka juu ya anga iliyofunikwa na mawingu, ikiwa katikati ya mandhari ya kupendeza na ya kuvutia yenye miti mingi na bonde liliofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito wa rangi ya kijani kibichi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa na ukame kwenye ardhi tambarare, huku mlima ukiwa umefunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani na anga ikiwa na mawingu meupe kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mlima mrefu sana ukiwa na barafu iliyoshuka juu ya vilele vyake huku chini kuna miti michache ya kijani ikitapakaa hapa na pale. Chini ya anga la buluu liliopambwa na mawingu meupe kiasi ikiunda mandhari ya utulivu na inayovutia sana.

Ziwa dogo likiakisi mwanga kutoka kwenye anga iliyojaa mawingu meupe, huku muinuko ukiwa na miti mingi na uoto wa asili uliofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani kibichi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Barabara ngumu imekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa, na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu kiasi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mkubwa unao akisi rangi ya bluu kutoka kwenye anga, ikiwa katikati ya mandhari ya kuvutia sana yenye miti mirefu na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani kibichi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Bwawa kubwa la kufulia umeme likiwa katikati ya mandhari ya kuvutia, yenye miti michache na muiniko uliofunikwa na uoto wa asili kwenye majani ya rangi ya kijani kibichi na milima mirefu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa sana, na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito wa rangi ya kijani kibichi, na mengine yakiwa yamekauka. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu mkubwa wa mazingira.

Madhari ya kuvutia sana yenye miti mingi mikubwa na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito wa rangi ya kijani kibichi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira katika sehemu nyingi nchini.

Mandhari ya kipekee na yakuvutia sana, yenye miti miwili mikubwa sana huku ardhi tambarare ikiwa imefunikwa na uoto wa asili na majani ya kijani kibichi na anga ikiwa inang'aa kwa rangi ya bluu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mrefu umekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia sana, yenye miti mingi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wenye majani mchanganyiko ya rangi ya kijani kibichi na kaki kwa sababu ya kukauka. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Barabara ya vumbi ya rangi nyekundu imekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi, na mlima mrefu uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, huku unga ikiwa na mawingu machache na rangi ya bluu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani. Huku anga juu ikiwa imefunikwa na mawingu .Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana, yenye miti mingi mikubwa, na bonde liliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye matawi na miti mingi ikiwa na mlima uliofunikwa na wote uoto wa asili wa majani mazito kwa rangi ya kijani, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa kubwa sana linaloaksi mwanga mdogo kutoka angani, juu ya anga lililofunikwa na mawingu, ikiwa katikati a mandhari ya kuvutia yenye miti mingi sana na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya kijani, madhari hii inaaksi uoto wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana yenye miti mingi mikubwa na milima iliyofunikwa na uoto wa asili, wenye majani mazito ya rangi ya kijani. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira katika sehemu nyingi nchini.

Mandhari ya kipekee na ya kuvutia yenye miti michache na mlima mrefu uliosimama katikati ya mandhari hii, huku bonde likiwa limefunikwa na uoto wa asili wa majani yenye rangi ya kijani na khaki yakiwa yamekauka. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa kwa midogo na mlima uliofunikwa na woto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa kubwa na tulivu linaloakisi mwanga wa bluu kutoka angani, ikiwa pembeni ya mandhari ya kuvutia yenye miti mbalimbali na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Kundi la watunzaji wa nyuki wakiwa wamevalia mavazi meupe ya kujikinga wanakagua mizinga ambao kwa waangalifu huku wakihakiki uwepo wa ubora wa asali, ufugaji huo wa kisasa kuchangia kipato na lishe kupitia uzalishaji wa asali bora.

Kanga mwenye mwili uliojengeka vizuri anatembea kwa utulivu akiwa na vifaranga wake wadogo wote wakitafuta chakula ardhini. Mazingira ni salama na yananyasi fupi wakifuga kwa ajili ya nyama na mayai katika mazingira ya kufugia kijijini.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

Wafugaji wawili wenye jinsia ya kiume na kike wakiwa wamevalia na nguo za kujikinga zenye rangi nyeupe wakiwa ndani ya banda lililozungushiwa uzio wa senyenge, mbele yao kuna kuku wengi wanao endelea kulishwa wenye afya na miili iliyojengeka vizuri ambao hutumika kwajili ya mayai na nyama kwa matumizi binafsi na biashara.

Kuku wakubwa wenye rangi nyeupe na nyekundu wamesimama shambani wakiwa wenye nguvu na miili iliyojengeka vizuri sana, hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya mayai na nyama na inathibitisha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mfugaji wa jinsia ya kike akiwa katika banda kubwa lenye kuku wengi sana wamevalia koti jeupe kwa ajili ya kujikinga na anawalisha chakula kuku hawa waliosimama wenye miili iliyojengeka vizuri na yenye nguvu. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya nyama na mayai kwa ajili ya matumizi binafsi au ya biashara.

Wafugaji wawili waliovalia viatu vya kujikinga na makoti yenye rangi nyeupe; wakiwa ndani ya banda kubwa sana lenye kuku wengi wenye miili yenye nguvu na iliyojengwa vizuri, kuku hawa hutumika kwa ajili ya bidhaa mbalimbali kama vile mayai na nyama; kwa ajili ya matumizi binafsi au kuuzwa.

Vifaranga vya Bata vyenye rangi ya njano na nyeusi, vikiwa vimewekwa vizuri ndani ya kikapu cheupe, vikishafirishwa kupelekwa bandani, vifaranga hivi hukua na kuwa bata wakubwa, ambao hutegemewa kwa ajili ya bidhaa kama mayai na nyama, kwa matumizi binafsi au biashara.

Mfugaji akiwa ndani ya banda liliozungushiwa uzio vizuri wa senyenge na matofali, akiwa anakagua mifugo yake aina ya bata yenye nguvu na afya. Mifugo hii hutegemewa kwa ajili ya nyama na mayai kwa matumizi binafsi au biashara.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

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa juu ya udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni kukiwa na mipira myeusi inayosaidia umwagiliaji wa matone wa uhakika.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya kijani na njano kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana kuashiria ubora wa mbegu hii, juu ya kifungashio kuna maandishi yanayotambulisha aina ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilomo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche umepewa nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukuwa vizuri miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba; na pembeni kuna mipira midogo ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.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

Wakulima wakiwa wamesimama pembeni ya mbegu aina ya mahindi iliyoanikwa vizuri juu ya sehemu maalumu. Mbegu hizi zinatarajiwa kutumiwa na wakulima kuongeza uzalishaji wa kupata mazao yenye ubora zaidi na mpangilio huu unaashiria maandalizi ya uzalishaji wa kilmo chenye tija kupitia matumizi ya mbegu bora na zilizochaguliwa kisayansi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijana kibichi iliyopandwa vizuri kwa hatua sahihi na kwa mstari, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa juu ya udongo kwenye rutuba na pembeni kuna mipira yenye rangi nyeusi inayopitisha umwagiliaji.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya michanga iliyopandwa kwenye makopo ya rangi nyeusi na kupangwa kwa mstari. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Mpangilio makini wa shamba hilo la ndani iliyofunikwa juu unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kustadi kupitia mimea michanga kijani kibiti, iliyopangwa kwa hatua sahihi juu ya chombo maalumu na kwenye udongo mweusi, wenye rutuba mpangilio makini wa mimea hii unaakisi dhamira kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Wakulima wakiwa wanakagua mbegu aina ya mahindi, iliyopangwa vizuri kwenye magunia makubwa meupe. Mbegu hizi zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi, na mpangilio huu unaashiria maandalizi ya uzalishaji wa kilimo chenye tija kupitia matumizi ya mbegu bora zilizochaguliwa kisayansi.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

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya kijani na njano kikiwa na picha ya mmea wa kijani uliostawi vizuri sana ukiashiria ubora wa mbegu hizi juu ya kifungashio, kimetambulishwa kwa maandishi mbalimbali ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi, kupitia mimea kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi kwa mstari. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya rangi nyeusi inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Vifungashio vilivyotundikwa vizuri juu ya shelfu zenye rangi nyeupe na picha ya mimea na maua yaliyostawi vizuri sana, yakiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya vifungashio hivi kuna maandishi yanayotambulisha majina ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano na kijani, kikiwa na picha ya mimea ulio ustawi vizuri sana ukiachilia ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayo itambulisha mbegu hii ikiwa ni Salama ya kuaminikankatika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vyenye rangi tofauti huku juu yake kukiwa na picha ya matunda na mimea iliyo stawi vizuri sana kuashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya vifungashio vimeandikwa maandishi yanayoeleza aina ya mbegu, ikiwa ni alama ya kuaminika katika mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea iliyopandwa vizuri na kupangwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, katika shamba kubwa la kisasa lililofunika. Mpangilio wake unaashiria dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu, kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya dhahabu na kijani kikiwa na picha ya njegere zilizokomaa zizuri ikiashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya kifungashio hiki kimewekwa jina la mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopandwa vizuri kwa mstari. huku kukiwa na mfumo wa umwagiliaji uliosambazwa vizuri na mabomba yenye rangi nyeusi yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mimea hii. Mpangilio makini wa mmea hii una akisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.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

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kustawi kupitia mimea michanga iliyopangwa kwa hatua sahihi katika sehemu zao maalumu, mpangilio maalumu wa shamba hili lililofunikwa vizuri unaaksi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio kimoja cha mbegu zenye rangi ya njano na kijani huku juu yake ikiwa kina picha ya mmea uliostawi vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayotambulisha mbegu hii ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio kimoja acha mbegu chenye rangi ya dhahabu na kijani, huku juu yake ikiwa kina picha ya tunda aina ya nyanya iliyoiva vizuri kwa rangi nyekundu, ikiashiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio hiki kimeandikwa majina ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vilivyotundikwa vizuri kwenye rafu vyenye rangi tofautitofauti, zikiwa na picha ya mimea na maua yaliyostawi vizuri sana kuashiria ubora wa mbegu hizi; juu ya fungashio kuna maandishi yanayotambulisha jina la mbegu, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya kijani na njano kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana ukiashiria ubora wa mbegu hizi. juu ya kifungashio kuna maandishi yanayotambulisha hii mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano na kijani na nyeupe kikiwa na picha mmea uliostawi vizuri sana, ukiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio kimetambulishwa kwa jina lake ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazo tarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangiliwa vizuri katika vyombo vya plastiki mbegu hizi kama vile: mtama, maharage, mahindi na nyinginezo zinakusudia kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kilimo cha kuzarisha mbegu bora ,kikiwa kinaendelea kustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi . Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwaajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya rangi nyeusi inayosaidia umwagiliaji wa uhakika wa maji.

Kilimo chakuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea kijani kibichi, iliyopandwa kwa hatua sahihi kila mche hupewa nafasii yakutosha kwaajili yakukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji ya rangi nyeusi inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi, kupitia mimea michanga ya rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa juu ya udongo mweusi wenye rutuba kwa mpangilio sahihi, kuhakikisha ukuaji wake mzuri, mpangilio makini wa mimea hii unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu, kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya vikapu vilivyosukwa vizuri. Mbegu hizi zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi. Mpangilio huu unaashiria maandalizi ya uzalishaji wa kilimo chenye tija kupitia matumizi ya mbegu bora na zilizochaguliwa kisayansi.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya mifuko, mbegu hizi kama vile: maharage, mtama, mahindi, ulezi na nyinginezo, zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kifungashio cha mbegu chenye rangi ya njano na kijani kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana, ukiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayotambulisha aina ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio chenye rangi ya njano na kijani, kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana, ukiashiria ubora wa mbegu hizi; juu ya kifungashio kuna maandishi yanayotambulisha jina la mbegu. Ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.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

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano, na kijani na nyeupe, kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana, ukiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayotambulisha mbegu hii, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio vya mbegu mbalimbali vilivyobeba rangi ya udongo na nyeupe vimetundikwa juu ya rafu vikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya vifungashio hivi vimeandikwa majina ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano na kijani kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana, ukiachilia ubora wa mbegu hizi, hicho kifungashio hiki kimeandikwa jina la mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.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

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kustadi kupitia mimea iliyopangwa vizuri kwa hatua sahihi juu ya vyombo maalum kila mti ukiwa nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri mpangilio makini wa shamba hili lililofunikwa na la kisasa una akisi dhamira kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi kila mche ukiwa nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa juu ya udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mipira rangi nyeusi iliyopita inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.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

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora, kinaendelea kustadi kupitia mimes michanga ya kijani kibichi, iliyopandwa ndani ya vyombo maalumu juu ya udongo mweusi wenye rutuba, mpangilio wake makini unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Vifungashio vya mbegu kwenye kopo la bati vikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri sana, ikiashiria ubora wa mbegu hizi juu ya kifungashio hichi kumeandikwa majina ya mbegu hizi ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Mbwa mkubwa akiwa anakula chakula ndani ya banda la mifugo iliyotengenezwa kwa mbao ngumu, limejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo ikiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya uingizaji wa hewa na bati zaidi ya kukinga mnyama huyu dhidi ya mvua na jua kali.

Banda la mifugo lililotengenezwa kwa mbao ngumu limejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo, ikiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya uingizaji hewa, na limezekwa ili kulinda wanyama dhidi ya mvua na jua kali.

Wataalamu wa tiba ya mifugo na wanyama wawili, wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga, wanamkagua kwa makini mbwa aliyesimama juu ya meza mwenye manyoya yanayong'aa vizuri na afya njema. bMuonekano wake unaashiria maleza bora na huduma stahiki za kiafya, kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama.

Mbwa wa rangi na ukubwa tofauti wamekaa na wengine wamesimama katika eneo la wazi wakiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa. Muonekano wao unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya, wanyama na mifugo.

Nje ya banda lililotengenezwa vizuri kwa mbao ngumu na liliofunikwa na bati, mbwa amekaa nje ya banda hili akiwa mwenye nguvu na manyoya yanayong'aa, muonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.

Mtaalam wa afya ya mifugo na wanyama aliye valia barakoa wa jinsia ya kiume akiwa anaendelea na zoezi la kumpunguza manyoya mbwa aliyesimama juu ya meza akiwa na afya njema na manyoya yanayo ng'aa. Muonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalam wa afya ya wanyama na mifugo

Mabanda ya mifugo yaliyotengenezwa kwa mbao ngumu yamejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo. Yakiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya uingizaji hewa na juu yameezekwa ili kumlinda mnyama dhidi ya mvua na jua kali.

Mnyama aina ya tembo akiwa anatembea juu ya ardhi kavu huku, akila matawi ya miti yaliyotupwa mbele yake, huku watu mbalimbali wamekaa wakimtazama kwa mbali. Mnyama huyu ni mfano wa vivutio vya kipekee ambayo huvutia watalii mbalimbali kutoka ndani au nje ya nchi.

Nyoka wawili wakubwa wenye rangi ya kijivu na nyeusi wamejizungusha pembeni ya nyasi zilizokauka, muonekano wao wa kutisha unathibitisha nguvu na ukali ya wanyama hawa wa porini katika makazi yao ya asili.

Ndege wa porini mwenye manyoya meupe na uso wake wenye rangi nyekundu inayofifia, na kichwani ana manyoya machache yaliyosimama juu ya kichwa chake kama mapambo; akitazama mbele kwa makini. Ndege huyu huishi porini na hujulikana kwa muonekano wake wa kipekee na tabia ya kutembea ardhini baadala ya kuruka mara kwa mara.

Ndege wa porini mwenye miguu mirefu manyoya meupe na meusi na uso wake wenye rangi nyekundu na uvutia na kichwani ana manyoya machache yaliyosimama juu kama mapambo amesimama juu ya nyasi akitizama kwa mbele kwa makini, ndege huyu huishi porini na hujulikana kwa muonekano wake wa kipekee na tabia ya kutembea ardhini badala ya kuruka mara kwa mara.

Mamba mmoja mkubwa sana amelala pembezoni mwa maji, huku mwili wake mkubwa ukiwa umetulia. Mwonekano wake unaakisi nguvu na ukali wa wanyama wa kutisha. Mnyama huyo wa porini yuko katika makazi yake ya asili.